Mfumo wa bustani wima, unaojulikana pia kama mfumo usiotumia udongo. Mimea inakuzwa kwenye vyungu vilivyowekwa kwenye nguzo. Nguzo hii ni ya rangi ya kijivu na ina neno cabbage limeandikwa juu yake, likionyesha labda ni mimea ya kabichi iliyokuzwa.

Mfumo wa kilimo usiotumia udongo, mimea mbalimbali inakuwa kwenye mabomba meupe ya PVC.Maji na virutubisho vingine hupitia humo, muundo umetengenezwa kwa bomba nyingi, inaonekana ni ya kisasa.

Miche midogo iliyopandwa kwenye sufuria ndogo. Sufuria hizo zimepangwa juu ya mabomu makubwa ya kijivu. Inaonekana kama mfumo wa kibustani usiotumia udongo. Kuna glasi ya maji na kijiko kimoja kikiwa kimetupwa chini. Ni mazingira ya kilimo ndani ya chafu ndogo.

Mfumo wa kilimo wima ambapo mimea imepandwa ndani ya mabomba meupe yaliyopambwa kwa usawa. Kuna aina mbalimbali ya mimea ya kijani kibichi inakua ndani ya mabomba hayo. Hali inaonekana kuwa ya bustani au shamba ndogo la mihindi.

Mfumo wa bustani wima. Ni mfumo ambao hautumi udongo. Mimea mbalimbali kama salad , mimea mengine inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa. Chini kuna masanduku ya mimea. Nyuma kuna uzio wa mbao. Ni njia bunifu ya kulima katika nafasi ndogo. Bustani inaonekana ya kustarehe.

Mizizi mikubwa ya mimea ikining'inia ndani ya ndoo nyeusi. Mizizi hiyo ni myeupe na minene ikionyesha afya njema. Juu ya ndoo kuna kifaa cha majani chenye mashimo mengi ambacho kinaonekana kukuza mimea bila udongo.

Mimea midogo ya kijani kibichi ikipandwa ndani ya vyombo vyeupe vilioekwa kwa nguzo nyeupe. Majani yanaonekana safi na yenye afya. Huu ni mfumo wa kilimo usiotumia udongo. Ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Hali inaonekana safi na inaendelea vizuri.

Mfumo wa kilimo usiyotumia udongo. Ni kilimo cha kisasa. Mimea midogo ya kijani imepanda kwenye maboksi meupe. Maboksi yamewekwa juu ya makreti mekundu. Kuna hosi ndefu ya maji inayoingia kwenye kila boksi. Hali hii inaonyesha mfumo wa bustani ya kisasa.

Shamba kubwa la kabichi. Mimea imepangwa vizuri ikitengeneza mstari mrefu. Kila kabichi inaonekana kubwa ikionyesha uvunaji mzuri. Nyuma, kuna miti mingi ikiongeza uzuri wa mandhari. Anga linaonekana wazi likionyesha hali ya hewa nzuri kwa kilimo. Ardhi ni kavu kiasi.

Shamba kubwa la kabeji, mimea imepandwa katika mistari mirefu, udongo ni mwekundu. Mlima unaonekana mbali. Miti mingi imesimama nyuma, anga lina mawingu meupe mfumo wa umwagiliaji unaonekana ardhini.

Kuku wengi sana wamekusanyika ndani ya banda kubwa. Wana rangi ya kahawia wakitembea huru baadhi wanakula wengine wamesimama tu. Juu yao vibanda vingine vimebeba kuku wengine. Ni shamba lenye uzalishaji mkubwa. Mifumo ya kulisha na maji inaonekana.

Mashine kubwa ya njano aina ya New Holland ikivuna mazao shambani. Shamba limejaa mimea iliyokauka, labda mpuga ikisubiri kukatwa. Mwendeshaji anaonekana ndani na mtu mwengine amekaa juu ya paa.

Kuku wengi wadogo, wametapakaa chini kwenye sakafu iliyofunikwa na chipzi ya mbao. Kuku hao Wana rangi nyeupe na njano. Wengine wamekusanyika pamoja. Hii inaonekana shamba la kuku. Kuku hao wanaonekana kuwa na afya.

Shamba kubwa la kabichi lenye udongo mwekundu. Mimea midogo ya kabichi imepangiliwa vizuri ikitengeneza mistari mirefu. Nyuma, kuna miti na milima ikionyesha mandhari ya asili. Hali ya hewa inaonekana ya kawaida. Kuna unyunyuziaji wa mfumo wa matone.

Ngombe wengi weusi na weupe wamepangwa katika vibanda. Wamefungwa kwenye chuma wakingoja kukamuliwa maziwa. Kila mnyama ana lebo kwenye sikio. Sakafu inaonekana mvua, labda inasafishwa. Mashine za kisasa za kukamua zinaonekana juu yao. Mifumo ya uingizaji hewa iko juu. Hii ni shamba la kisasa la ngombe wa maziwa.

Nyanya nyingi zikichakatwa. Zimepangwa kwenye makreti ya kijani kibichi yaliyowekwa kwenye mikanda wa kusafirisha. Mikanda hio ni nyekundu na kijivu. Baadhi ya hizi nyanya bado zina mashine yake. Inaonekana kama kiwanda au shamba kubwa la nyanya.

Kundi kubwa la ng'obe weusi na weupe, wakiwa ndani ya zizi. Ng'ombe wengi wamesimama au wamelala kwenye matandiko, wakionekana wakila. Zizi limejengwa kwa nguzo za mbao na chuma. Baadhi wanatazama kamera, wengine wakijishughulisha na chakula chao.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vikiwa vimetapakaa chini. Vitunguu vimevunwa hivi karibuni vikionyesha ukubwa na ubora tofauti. Sehemu ndogo ya gunia la kuhifadhia inaonekana pembeni. Hali hii inaashiria mavuno mengi.

Bustani kubwa ya matunda ya (Strawberry) ndani ya chafu. Njia ndefu ya kijani inapita katikati ya mimea, ikiongoza macho mbali. Mimea imepandwa kwenye mabonde meupe yanayounga mkono na nguzo za mbao. Dari za chafu imefunikwa na plastiki nyeupe, inayoruhusu mwanga kupenya.

Watu wawili ndani ya chafu kubwa. Mimea ya kijani imepangwa kwa safu ndefu. Mmoja anaonyesha kitu kwa kidole chake. Udongo unaonekana umepandwa vizuri. Wanaume wamevaa nguo za kawaida. Inaonekana kama wanakagua shamba la mboga. Ni mazingira ya kilimo cha kisasa.

Wanaume wawili wakifanya kazi ndani ya chafu kubwa, mimea midogo ya kijani kibichi imepangwa kwa mstari ikionyesha kilimo cha kisasa. Wanaume hao wameinamia mimea labda wakikagua afya yake, miundo ya chafu inaonekana imara ikitoa mazingira bora kwa ukoaji.

Shamba kubwa la mahindi likiwa na mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangiliwa kwa safu ndefu. Ardhi kati ya safu ya mimea imejaa maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumia mito midogo. Jua linaonekana likionyesha mwanga.

Shamba dogo au bustani iliyopandwa mimea midogo katika mistari iliyonnyooka. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba nyeusi yaliyonyooka na mabomba madogo meupe yaliyonyoosha karibu na mimea

Shamba lenye mimea michanga ya kabichi iliyopandwa kwa safu. Udongo unaonekana kuwa huru wenye rutuba. Mimea midogo imepangika vizuri, kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yakionyesha mfumo wa matone. Eneo hili lote ni la wazi. Inaashiria kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia. Mimea inaonekana kuwa na afya.

Shamba dogo la mmea mmoja wa kijani. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini ukitoa maji. Maua ya manjano yanaonekana pembeni. Udongo unaonekana wenye unyevu ukiashiria utunzaji mzuri. Hali hii inaonyesha ukuaji wa mimea kwa uangalifu.

Shamba kubwa leney udongo mwekundu likiwa na safu ndefu za mimea michanga upande wa kulia. Mimea hii inaonekana kama kabechi. Katikati kuna mistari ya mabomba ya kumwagilia maji yakionyesha mfumo wa matone.

Ndani ya chafu kubwa. Mimea ya pilipili hoho ya njano imepandwa kwa safu ndefu. Majani mabichi yanajaa kila mahali. Mifumo ya umwagiliaji inaonekana chini. Njia ya udongo mwekundu inapita katikati.

Ni bustani ndogo. Udongo umepanda mimea michache. Mfumo wa umwagiliaji wa matunda unaonekana wazi ikipitisha maji. Baadhi ya mimea imezungukwa na nyasi ambayo ni kavu. Uzio mweupe wa mbao unaonekana nyuma.

Shamba lililomwagiliwa maji kwa kutumia mifumo wa sprinklers . Kuna safu ya sprinklers zilizopangwa kati ya shamba zikinyeshea maji kwa umbali pande zote mbili. Maji yanaruka hewani yakinyunyizia mimea michanga iliyopandwa ardhini. Mimea hiyo ni midogo ikionyesha kuwa shamba limepandwa hivi karibuni.

Shamba likimwagiliwa maji. Mimea midogo inaonekana ikikua kwenye mistari. Bomba jeupe ndefu linatoa maji kwa kila mmea. Udongo ni mweusi na wenye unyevu. Nyuma kuna miti na majani. Inaonekana ni mfumo wamatone.

Shamba lililolimwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukitoa maji kwenye udongo. Mistari ya mimea midogo inaonekana ikianza kukoa. Sehemu zingine za shamba zina maji mengi yalitotwaana. Nyuma, miti michache inaonekana ikionyesha mazingira ya mashambani. Udongo unaonekana mweusi na wenye rotuba. Maji yanaendelea kutiririka polepole.

Shamba kubwa yenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu. Mkulima amevaa nguo za samawati anainama akishughulika mimea. Maji yanarushwa kutoka kwenye kifaa cha kunyunyuzia yakieneza ukungu mwembamba. Nyuma, mandhari ya miti na milima inaonekana chini ya anga.

Shamba lenye mimea midogo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana wazi ukitoa maji kwenye kila mmea. Majani ya kijani yameanza kukua, yakionyesha ukuaji mzuri. Udongo unaonekana wenye unyevu, ukiashiria utunzaji wa makini.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo. Udongo umepigwa matuta kwa safu ndefu na kuna mabomba meusi ya umwagiliaji yamewekwa juu yake, mbele kuna bomba la samawati lililokaa chini, nyuma msitu mnene wa miti, anga ni samawati na lina mawingu meupe.